Katika sakafu hii kuna dawa za kienyeji ambazo zinaonekana za aina mbalimbali . Dawa hizi zinasemekana kama ni za kutibu magonjwa na kutibu mambo ya mapenzi na pia kufanya mtu kupenda ama kumpenda mwingine kisha ni ya daktari.

Mhudumu ni wa kike amevaa sare rasmi za kazi mhudumu wa afya. Ameweka stetoskopu kwenye shingo lake anamtazama mtoto mdogo ambaye amemweka kwa kitu ya joto.

Watu wengi wamesimama huku wakiangaliana wengine wakiangalia kando wengine wakishangaa kile ambachi kinandelea. Kuna gari kubwa ambalo ni basi limepata ajali na kando ya gari hili kuna gari ambalo linabeba mafuta ya petroli na watu wako katika barabara hii wakitazama ajali.

Watu wawili wameketi wakiwa wametazama mtoto mdogo ambaye amebebwa mkononi, amebebwa na mtu ambaye ni wa kiume kisha. Kkando yake ana mwanamke ambaye ameketi huku amemtazama mtu.

Chupa lina kifuniko, na kifuniko ni za rangi nyeupe na chupa yenyewe imechorwa kwa rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi. Kuna mchoro ambao ni wa mti ambao ni kijani kipiji kisha Kuna kikombe ambacho kimechorwa kwa rangi nyeupe.

Mtu huyu amevaa mavazi rasmi na amebeba shanga mgongoni mwake. Amejifunika hadi amebaki na macho, pia amejifunika mdomo wake. Chini yake kuna vibuyu ambavyo amejaza dawa na katika sehemu nyingine kuna chupa ambayo ina maji ambayo yametiwa ndani ama dawa ambayo ni ya kijani.

Wahusika ni wawili hapa mmoja ameketi kwenye kiti na anakaa ni mgonjwa anadungwa sindano na wakike ambaye ni mhudumu wa afya , wote wamevaa barakoa na yule ambaye ameketi amevaa kijani na mhudumu amevaa samawati na nyeupe.

Hii ni sehemu amabyo imejengwa kwa minajili ya kunawa mikono na watu watatu ambao wamevaa barakoa wananawa mikono yao. Kuna vifaa ambavyo vimewekelewa sabuni juu ya kifaa hiki cha kunawa mikono, mmoja ameweka shanga mkogongoni mwake na mwingine amesimama.

Wengi wamesimama wakiwa wmeshika rununu wemgi wanaangalia ama wanatazama rununu hii. Wamevaa mavazi rasmi kuna wale ambao wamevaaa koti na kuna wale wamevaa shati ya kijani kutoka ndani kando yao ama nyuma yao kuna jengo ambalo linaonekana kisha kunamiti mirefu ambayo i nyuma yao.

Watu ni wanne katika picha hii kisha hawa watatu wamesimama wamemwangalia yule ambaye ameketi kuna mmoja ambaye amevaa glavu na ameshika kifaa fulani ambacho amemwoshea yule ambaye ameketi na yule ameketi ameshika kifaa fulani karibu sana na skio lake.

Hivi ni vyungu vya aina mbalimbali vya kitamaduni vingine vya kupika, hii kubwa ambayo inatoa moshi ni ya kupika na hivi vingine ambavyo viko mbele yake ni vya kuhifadhi kama vile maziwa au maji.

Kuna chupa ambayo imebeba dawa na dawa hii inatumiwa katika kufanya kazi ya kuzuia mifugo ya kupooza ama ugonjwa wa a kupooza kando yake Kuna sindano ya kutia dawa hii.

Hii ni chupa na chupa hii ina dawa, na dawa hii inafanya kazi ya kuongeza vitamini kwenye mwili na jina la dawa hili ni lympia kulingana na maandishi haya.

Kuna mtu hapa na mtu huyu amevaa mavazi yake rasmi. Amevaa barakoa. Ameshika dawa na sindano mkononi. Kuna watu wengine ambao wako huko nyuma yake na pia hapa mbele yake kuna kifaa ambacho ni cha kamera.

Katika chumba cha upasuaji na Hawa ni madaktari na nesi ambao wanatayarisha upasuaji. Wote wamevaa mavazi rasmi ambao ni wahudumu. Kisha Kuna wale wanahudumiwa ama mgonjwa wao anahudumiwa, wamevaa kijani kibichi na hata wana vifaa mbali mbali ambavyo vimewekwa juu ya meza.

Kuna foleni ambayo imepigwa na watu hapa na kuna mtu ambaye ana kifuli cha kijani huko mbele. Kando yao kuna mitungi na watu ambao wanachota maji na mbele ya foleni hii kuna gari ambalo lina mizigo juu yake.

Kuna chupa mbalimbali ambazo zimewekwa hapa. Kuna zile zimefunikwa na kuna zile zimefunguliwa, Kisha kuna uteo na uteo huo umewekwa vifaa pale. Kuna mtu ameketi na ameonyesha mikono tu.

Huku kumewekwa dawa kwenye chupa ambayo inatibu ama inatoa chanjo ya suluwa na matende na sindano kando yake ambayo inatumiwa katika matibabu haya na kando kuna kitambaa cha kausi ambacho kinatumiwa hospitalini.

Kuna watu wawili hapa, mtu mmoja amesimama akiwa ameweka kifaa fulani mdomoni mwa yule ambaye amelazwa kwenye kitanda kuna mwangaza ambao umemmulika katika sehemu ya mdomo.

Huyu ni mama ambaye anafurahia mtoto wake mkembe.

Hapa ni ndani ya chumba cha kituo cha afya. Mhudumu wa afya amembeba mtoto mdogo ambaye amezaliwa. Amevaa glovu mkononi mwake. Kando yake, kuna kifaa cha kutupa taka na pia kuna kitanda.

Hapa kuna majengo mawili. Kuna mtoto ambaye anaonekana katika jengo moja, na kuna mbuzi watatu, ambao wanaonekana. Hapa nyuma kuna watu wawili, wanatembea ndani ya maji ambaye inaonekana mafuriko.

..chupa tatu ambazo ni jeupe, Moja imeandikwa kwamba ina dawa ambayo ni ya dosi ya chanjo ya ugonjwa wa manjano, Kuna sindano ambayo ni ya kudungia dawa, kisha kuna chupa katika upande wa kulia ambayo ina tembe ndani.

Huyu mtu anayeonekana amevaa mavazi rasmi ambayo ni ovaroli na ana mashini mkononi mwake ambayo inafanya kazi ya kurashia dawa ama kunyunyuzia dawa mahali ama eneo hili. Kuna nyumba ambayo imezingirwa na mabati na pia pale ambapo ananyunyizia dawa hii ni kwa baraste.

Huu ni mkusanyiko wa dawa za kienyeji, ambazo zinatibu magonjwa mbalimbali, zikiwemo: nguvu za kiume, mishipa na hata kaswende.

Huyu ni mwanamke ambaye amesimama katikati ya uwanja huu amevaa jeusi na nyuma yake kuna miti ambayo imekauka kauka na ardhi yenyewe haina nyasi.

Hizi ni dawa zinazofanya kwa chanjo ya suluhu, na sindano ya kudungia dawa hii.

Sehemu hii ni ya wataalamu wa meno, mtu huyu ambaye anahudumiwa ameketi katika kiti spesheli na amemulikwa kwa mwangaza wa mashine ambayo inaangalia meno na mhudumu huyu anamhudumia.

Hapa Kuna watu wawili na watu Hawa wawili wameangaliana. Moja anaonekana akimwelekeza mwenzake ni mdogo, ambaye amevaa aproni. Juu ya meza Kuna chupa na pia Kuna katoni

Mtu huyu anaonekana akilia. Anadungiwa sindano ya chanjo katika mkono wake wa kulia. Kuna wahudumu wawili hapa ambao wanamshughulikia. Mmoja ameshika mkono wa kushoto na kichwa kisha mwingine amemshika mkono wa kulia huku akimhudumia.

Mhudumu huyu ni mhudumu wa meno. Anamtazama mgonjwa wake kwenye meno akitumia kifaa ambacho amekifunga kwenye kichwa, amevaa barakoa na yule anaye hudumiwa ameketi.

Sacheti tatu ambazo zinaonekana hapa kisha zina maelezo kwamba ni dawa ambazo zinafanya chanjo wa ugonjwa wa surua unaosumbua watoto.

Kuna mfereji hapa wa kutoa maji na kuna sabuni kando yake na chini ya mfereji huu, kuna beseni ambapo mtu ananawa mikono. Kisha maji haya yanaachiliwa kwa mtungi mwingine ambao ni wa rangi nyeusi.

Hizi ni chupa tatu, ambazo zina rangi tofauti tofauti. Chupa hizi zina dawa ndani. Chupa ya kwanza ina dawa ambayo inaweka vitamini kwa mwili. Chupa ya pili ina vitamini vile vile na ya tatu ni vitamini ,lakini chupa hizi ni za vitamini tofauti tofauti.

Katika picha hii kuna nyumba ambayo imejengwa kisha nyuma yake kuna shamba ambalo lina mimea na miti ambayo ni ya kijani kibichi.

Hizi ni chupa nne ambazo zimepangwa hapa chupa hizi zina dawa na dawa hizi zinatibu mambo tofauti kuna zile ambazo zinaongeza vitamini kwa mwili na kuna ile ambayo inaongeza nguvu katika mifupa.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameketi ,kuna mmoja ambaye ameketi akiwa ametazama kitabu, nyuma ya yule ambaye amesimama hili ahudumiwe kuna meza na kwenye meza hii kuna kitabu ambacho kimewekwa pale na chupa.

Hapa panaonekana ni nchi kavu, nyumba za manyatta zimejengwa kwa umbali pale, kisha kuna wa kike wawili ambao wameketi ,kuna yule ameketi katika upande wa kushoto amevaa shanga amevaa bangili amebeba mtoto mkononi mwake na mhudumu huyu anamhudumia ama anataka kumhudumia mtoto kwa chanjo.

cheti ya dawa ambayo inaitwa Slow Fe n dawa ambazo zinazopatikana hapa ndani ni tembe sitini na dawa hii inasaidia katika kuongeza damu mwilini inachukuliwa ama inatumiwa siku moja ama mara moja kwa siku moja.

Vitambaa viwili vimetandikwa kwenye sakafu kitambaa kimoja ni jeusi na kitambaa kingine ni nyekundu kuna kingine ni cha hudhurungi kisha kuna vifaa pale kuna chupa kuna pembe na kikombe ambavyo vimeekwa pale na kuna miti na kuna nanazi kuna chungu na kadhalika.

Kifaa ambacho huweka vitu vya kufanya huduma ya kwanza na katika boksi hii kunawekwa kila kimoja ambacho kinahitajika. Kuna mzee ambaye anaonekana akiviangalia vifaa hivi ambavyo vinafaa kuwa kwenye boksi hii. Kando yake kuna kiti ambacho kimeandaliwa kwa mhudumu.

Hapa katika picha hii, kuna mtu ambaye ameketi. Amevaa mavazi yake rasmi. Ameshika mkononi kifaa fulani. Kisha chini yake kuna mkeka, ambao ameweka vifaa vya kufanyia kazi yake.

Watu watatu hapa, kuna mmoja ambaye amelala na watu wawili wengine wamesimama. Mmoja amesimama mbele yake na mwingine mwanamume amesimama nyuma yake amemshikilia kwa meno na kuna mashine ambayo imemulika kutoka juu ambayo inafanya kazi ya kummulika ili aweze kutibiwa meno.

Watu ni wawili hapa, mmoja ameshika mtoto mkononi mwake, amemfunika kwa kitambaa cha rangi nyeupe. Kisha kuna mhudumu ambaye amesimama, amevalia mavazi yake rasmi ya kazi. Anampa chanjo mtoto huyu.

Watu wawili wanaoonekana katika picha hii. Mmoja amebeba mtungi na mwingine anafungulia fereji. Mmoja amevaa nguo nyeupe na huyo mwingine ambaye amefungua fereji amevaa nguo ya buluu na nyeusi, amefunga kichwani na mbele yao kuna mihindi.

Watu wawili wanaonekana hapa, mmoja amelala amepanua mdomo. Yule amesimama amevaa glavu na ameshikilia dawa ambayo anamtia mgonjwa huyu mdomoni.

Hapa kuna watu ambao wameketi wanamsikiliza mmoja ambaye amesimama katikati mwao, kando ya hawa watu, kuna jengo. Na kuna jengo lingine ambalo linaonekana kwa umbali.

Hivi ni vioto vya kulelea ambavyo vinampa mtoto joto akiwa mdogo, na hapa kuna mhudumu ambaye anaendelea kuwahudumia watoto hawa ambao wamewekwa kwenye kioto hiki.

Chupa hizi, ambazo zinaonekana katika picha hii, ni tatu na zina dawa mbalimbali. Na dawa hizo ni za kiasili, ambazo zinainua kiwango cha afya katika mwili.

Picha hii inaonyesha msichana ambaye ana ndoo na anayaondoa maji ambayo yalikua yametapakaa na kuna msichana mwingine katika upande wa kulia ambaye anatumia besheni pia kuondoa maji haya.

Katika picha hii tunaona wahudumu wawili ambao wamebeba watoto, watoto hawa wanaonekana kuwa mapacha na kando yao kuna mama ambaye anaonekana ndiye alijifungua mapacha hawa.

Kuna watu wawili, mmoja amesimama na kuna mwigine ameketi .Huyo wa kusimama amebeba kifaa mkononi mwake kuna jinsi anavyomueleza yule ambaye ameketi akisikiliza kuna karatasi ambazo zinaonekana zikiwa juu ya meza.

Mume huyu amevaa mavazi rasmi katika kazi yake. Amechutama kwenye mkeka wa kiutamaduni. Kuna kiti cha utamaduni pia nyuma yake kisha amebeba dawa za kienyeji mkononi mwake.

Watu hawa wote wamesimama wamevaa buti hawa nyuma yao kuna vibuyu kuna tapu ambayo in maji na sabuni na nyuma yao kuna shamba ambalo lina miti na mimea mengine na huko kando kuna chupa.

Watu wawili wanaonekana wamevaa overali, nguo ya kazi na overali hii ni ya manjano. Wamebeba kibuyu mikononi mwao na wamejifunga hadi uso.

Kuna mkono ambao umeshika dawa. Dawa hii imeandikwa kwamba ni chanjo ya MMR na mkono huu umeshika sindano na umevishwa glavu.

Watu wawili hapa kuna mhudumu ambaye ana dunga mwingine sindano na hao wawili wamevaa barakoa kisha huyo ambaye ana hudumiwa amevaa shanga shingoni mwake.

Watu wawili wameketi chini ya jengo fulani huko nyuma kisha hapa mbele kuna mama ambaye anachanjwa kwa mkono wake wa kushoto na kuna mhudumu wa afya ambaye amesimama akiwa ana hudumu kwa kudunga sindano hii.

Dawa ambazo zimewekwa kwenye chupa mbili, za kudungia sindano.

Hapa kuna watu wawili ni wahudumu wa watoto hospitalini. Na hapa katika chumba chao na kila mmoja amewekwa katika mizani na katika mashine ambazo zinapima uzito wa watoto.

Katika picha hii, kuna mtu ambaye amevaa mavazi rasmi, kuna mashine ambayo inaonekana, kisha ameshika iyo mashine akiikaguakagua.

Muhudumu wa afya ambaye amevaa mavazi yake ya rasmi anaonekana akitoa chanjo kwa mtoto mdogo mtoto huyu amebebwa na mama yake wote hao wawili wamevaa barakoa mdomoni mwao.

Haya ni mafuriko ambayo yamesababishwa na mvua nyingi ambayo inasemekana kuwa ni ya masika, na hili ni gari ambalo linang'ang'ana kupita ndani ya maji.

Picha inaonyesha dawa ambayo ni ya chanjo na muhudumu anaweka chanjo hii kwenye sindano ili aweze kutibia mgonjwa.

Chupa hii ni ya dawa , na dawa ambayo imewekwa katika chupa hii ni ya kutibu ama kutoa chanjo ya ugonjwa wa surua na pia kuzuia virusi vya rubela.

Hapa kuna mkebe ambao umebeba tembe. Tembe moja imewekwa kwenye kifuniko cha mkebe huo na tembe hizi zimekaa katika rangi nyekundu . Kando yake kuna kifaa ambacho kinatumiWa kupima mkojo.

Picha hii inaonyesha wahudumu wawili ambao wako katika chumba fulani na mgonjwa, kisha mgonjwa huyo amelala. Mmoja anashughulika na machine hiyo na mwingine anashughulika na mgonjwa pale.

Hawa ni kina dada wawili, mmoja amevaa kofia na mwingine tena amevaa zavu mkononi.

Hawa ni watu wawili wako kwenye chumba ndani. Kuna mashine ambayo iko Kati kati Yao. Na mhudumu huyu anatumia kifaa hiki kumpima macho ya mtoto huyo ambaye yuko mbele yake.

Ajali imefanyika mahali hapa. Gari limeanguka. Kisha kuna moto ambao unaonekana ambao unatoa moshi na moshi huu unaelekea kwenye miti. Watu wengi wanaonekana wakiwa wamesimama wakitazama moto huu. Mwingine anapiga picha kwa gari la petroli.

Ni ndani ya chumba maalum cha kuangalia wagonjwa ambao wana shida ya meno. Kuna watu wawili, kuna mmoja ambaye amesimama akiwa anaonekana kama mhudumu wa meno na kuna mgonjwa ambaye anaangaliwa. Amejilaza kwenye kitanda.

Watu wawili katika upande huu wa mbele kuna mhudumu ambaye anaonekana ni wa afya na kuna mama ambaye amebeba mtoto, na mtoto huyu anawekwa alama kwenye kidole kumanisha kwamba ameshafanyiwa chanjo.

Mkebe huu unamiliki dawa na dawa hizi ni tembe ambazo tayari zingine tumeonyeswa pale ni za rangi nyeupe ni mia moja ambazo zinawekwa katika mkebe huu na zinasaidia katika kuongeza vitamini D kwenye mwili.

Hii ni picha ambayo inaonyesha mwanamke ambaye amejifunga na barakoa na mkononi amevaa glavu, na mkononi wake wa kushoto ana pia barakoa ambazo anauza, nyuma yake kuna watu ambao wanatembea wakibishana na pia kuna wingine ambaye anazungumza kwenye simu.

Kuna watu wawili ambao wamesimama hapa mbele ya gari hili. Wamevaa glavu, pia wamejifunika mdomo na nyuma ya hili gari kuna msitu na kuna nyasi pale ambapo limeegeshwa.

Wahudumu wa afya, wanaonekana wakiwa katika huduma. Wote wamevaa balakoa na kuna wawili ambao wamesimama katika upande wa kulia, na katika upande wa kushoto, kuna wale wanaomshughulikia mgonjwa wa macho, na kuna wahudumiwa ambao wameketi huku wakiangaliana.

Hii ni aina ya vitamini ambayo huwekwa kwenye mafuta ya wanawake wanaojipaka kwenye ngozi. Inaweza kuwa uso, mikono au miguu.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti amevaa shanga shingoni mwake amejifunika leso na pia amefunika uso wake akitumia mkono kando yake kuna muhudumu wa afya ambaye anamdunga sindano katika mkono wake wa kushoto.

Kuna watu ambao wanatembea kwenye uwanja huu, Kuna kikingi Cha stima ambacho kinaonekana pale, Kuna moto ambao unatoa moshi mweusi na Kuna magari. Watu wanatembea wakielekea kwenye Moshi wa rangi nyeusi

Chuba hizi mbili ni za dawa, na dawa hizi zinatoa matibabu ama chanjo na moja inatoa chanjo ya zurua na kando yake kuna zajeti, zajeti hii pia ina dawa ambayo inatibu ama inatoa chanjo ya zurua na magonjwa mengine.

Hii ni picha ambayo inaonyesha mama ambaye anatazama kwa huruma sana na nyuma yake kuna watoto ambao wamepanga mitungi kuchota maji, miti ambayo iko nyuma yake pia inaonyesha ni sehemu ya kiangazi.

Ni picha ambayo ina mama ambaye amevaa barakoa mdomoni na amevaa glavu anaonekana akimtazama wa kike ambaye yumbele yake na huyu wakike anaonyesha maumivu makuu.

Mtoto, au mtu huyu ameketi akiwa amenyooshaa mkono, kwenye miguu yake na mikono kuna vipele ambavyo vinaonekana katika ngozi yake, kuna mtoto mwingine ambaye ameketi na kwa miguu yake kuna vipele vidogo vidogo.

Kuna mikono mwili hapa. Mkono mkubwa, umeshika mkono mdogo. Na huu mkono mdogo, umepakwa rangi na huu mkono mkubwa wapili.

Kuna watu watatu katika picha hii. Mmoja amelazwa kisha hao wawili wanahudumia. Mmoja ambaye amevaa bluu anamwangalia kwa mdomo, anaangalia meno yake na huyu mwengine katika upande wa kulia anamulika vizuri ili aweze kuhudumiwa.

Chupa nyeusi lakini ina kifuniko cheupe na jina la dawa hili ni baljam. Ni dawa ambayo inahifadhiwa katika chupa hii na dawa hii inasaidia wale watu ambao wana tatizo la kiume.

Hapa kuna ukuta ambao unaonekana, nyuma ya ukuta kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Kisha hapa mbele kuna magari ambayo yanang'ang'ana kupita kwenye mafuriko.

Kuna watu wawili hapa, mmoja amejifunika mdomo kwa barakoa, ana glavu mikononi mwake. Kisha kuna karatasi ambazo ziko juu ya meza na kuna mama ambaye amebeba mtoto anamwangalia anayeongea naye.

Hapa Kuna watu wawili mmoja ameketi amebeba mtoto mdogo na mwingine ni muhudumu ambaye anatoa dawa ya kuzuia kupooza kwa miguu kwa watoto na wahudumu wengine wamesimama nyumba yao mwingine akiwa anawapigapicha.

Mafuriko yameshuhudiwa katika eneo hili , kuna lori ambalo limeanguka kwa sababu ya maji mengi kuna watu pia wanatembea ndani ya maji haya, upande wa kushoto kuna miti ambayo inaonekana na pia kuna vikingi vya sitima na vibanda ambavyo vimejengwa.

Watu ni wawili, Mmoja ameketi, mwingine amesimama. Amevaa kaputi, kisha amejifunga na barakoa, ana sindano, ambayo anamdunga mgonjwa huyu, kisha kando yake kuna kifaa ambacho kinabeba dawa na sindano ndani yake.

Hawa ni wanawake ambao wanatoka katika eneo la Trukana, na ni kabila la Trukana. Wamebeba mitungi na wamejipamba kwa mapambo yao.

Huu ni mkebe wa dawa. Na dawa hizi zime mwagwa chini. Zinasaidia katika kuangeza vitamini kwenye mwili. Dawa hizi zinaitwa da tatu.

Kuna mtu ambaye ameonekana pale huyo mtu ana pampu na amevaa aproni amevaa kofia na anaosha akitumia pampu hii.

Muuguzi huyu yuko katika kazi yake rasmi, ana sindano mkononi mwake na ana dawa ambayo imetiwa chupani akiwa ameishikilia kwa mkono wake wa kushoto , anaiweka kwenye sindano hili aweze kuhudumia mgonjwa , amejifunga barakoa na nyuma yake kuna watu ambao wamesimama.

Hii ni chupa ambayo inaonyeshwa katika picha hii, chupa yenyewe ina dawa ndani, na dawa hii ina uwezo wa kuongeza damu mwilini, na pia kuongeza nguvu.

Watu ambao wanasimama, kuna wale ambao wana mitungi, ambao wameijaza kwa troli, na kuna wale ambao wanaendelea kutazama wengine. Kuna nyumba ambazo zinaonekana huku nyuma yao, ambazo zimejengwa kwa mabati na miti.

Hawa ni watu ambao wanaonekana wametoka katika maeneo ya jangwa, pasipo na mvua, wamekuja kutafuta maji kwenye mfereji huu.

Huku ni katika kituo cha afya muhudumu huyu anamdunga sindano mtoto huyu mdogo kwa ajili ya chanjo amebebwa na mama yake mkononi mwake wote wawili wamevaa barakoa.

Huyu ni mgonjwa ambaye anahudumiwa na daktari na amelazwa yu tayari kuwekwa kwa mashine ya kupiga picha kwa kutumia miunzi ya sumaku.

Watu watano wanaonekana hapa, kuna watatu ambao wameketi kwenye viti, na kuna mmoja ambaye amelazwa chini ya nyasi. Anaonekana mjamzito, kuna mhudumu ambaye anamhudumia kwa kumshika tumbo.

Mtu mmoja yuko kwenye msitu, msitu huu unaonekana ukiwa umevamiwa na wadudu ambao wanaitwa viwavi na msitu huu kunakaa kijani kibichi nyuma ya huu mto ni nyasi tupu

Katika chumba cha kutoa huduma ya kiafya ya meno, na mtaalamu hapa, anaangalia mtoto mdogo ambaye amebebwa na mzazi wake, ambao wameketi katika kiti hiki spesheli cha kuangaliwa.

Kuna vifuniko vine amabvyo vina dawa za aina ya tembe, kuna tembe za rangi nyeupe na kuna tembe za rangi nyekundu kuna chupa nne pia ambazo zimepangwa kwenye safu hii.

Lori ambalo huwa linatumika kutoa taka majimaji kutoka vyoo ama kutoka kwa choo kuna watu wawili ambao wamesimama nyuma ya lori hili , kuna miti ambayo inaonekana kwa umbali na kuna kikingi cha stima ambalo linoanekana na gari lenyewe lime pakiwa kwenye nchi kavu.

Watoto wawili wanaonekana pale kuna mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa na ame vaa glavu kuna mama amebeba mtoto mkononi na mtoto huyu anachanjwa kwa sindano.

Mwanamme huyu anaonekana amevaa mavazi rasmi ya kazi, amevaa ovareli, amevaa glavu, ana barakoa na amevaa kofia ambaye ni ya rangi nyekundu, ana mashine ya kukata miti mkononi mwake wa kulia.

Kuna sacheti hapa za dawa. Dawa hizi ni za tembe na zina rangi tofauti tofauti. Kuna mikebe pia ambayo imewekwa dawa na mikebe hii ina rangi tofauti tofauti na aina tofauti tofauti.

Nyumba ya manyatta ii katikati ya mafuriko. Kuna maji meengi ambayo yamezingira nyumba hii. Watu wanaonekana wakiwa wameshikilia nyumba hii. Kuna hata jiko na kuna kifaa kingine ambacho ni ndoo, ambayo imeshikiliwa na mzee huyu. Kuna wengine ambao wanatembea ndani ya maji.

Hii ni sacheti ya dawa. Dawa hii inajiita Azithromycin na dawa hii ni tembe. Tembe ambazo zinakua hapa ni tatu na uzani wake ni wa miligramu mia tano.

Chupa ni tatu ambazo zimeandikwa Rotiki na zimefunikwa kwa vifuniko na vina dawa vya nguvu ya kiume. Kando kuna chupa pia ya mkebe ambayo imefunikwa na vifuniko vya rangi nyeupe na vimeandikwa Mkoko.

Cheti hizi mbili zina dawa ambazo zina miligramu mia tano na ni tembe ambazo zina mezwa ili kusaidia kupigana na bacteria mwilini na kuna chupa ambayo pia ina tembe ambazo zinamezwa.

Hapa kuna chungwa ambacho kimeregeshwa kwa shanga. Kuna chupa tatu ndani yake ya bluu na kuna ya nyeusi na kuna ya kawaida hapa ambayo ina kifuniko kijani na bado juu yake kuna kifaa ambacho ni cha kuhifadhi maziwa na pia kina kamba za shanga.

Wanawake watatu katika kiti, mwanamke Mmoja amesimama, kisha ameshika sudu ambayo inaweza kutumika tena na tena mikononi mwake. Amejifunga kichwani. Wengine wawili wameketi kando yake

Picha hii, ina mahindi, ambayo yana matawi ya kijani, ni mahindi ambayo yanakaribia kukomaa, na juu ya mahindi haya kuna viwavi.

Mhudumu wa afya huyu anadunga mtoto sindano . Ameshikwa na mama yake, kuna wahudumu wengine ambao wanaonekana katika upande mwingine. Kwenye meza , kuna dawa na sindano ya kudungia dawa.

Picha yenyewe inaonyesha dawa, ni dawa ambayo inatumiwa wakati watu wanaugua kutokana na bakteria.

Chupa ambayo imesimamishwa hapa ina dawa na dawa hii ni ya kutoa chanjo ya matende na surua, kando yake kuna sindano, sindano hii inatumiwa katika chanjo na kando yake kuna bendeji.

Kuna chupa tano ambazo sina dawa na kando ya chupa hizi tano, kuna carton pia ina dawa ya homa ya manjano ambayo imeandikwa nje ya carton hii.

Hii ni picha ambayo inaonyesha mafuriko makuu ya mvua na hapa ni barabarani, magari yanang'ang'ana kupita ndani ya maji mengi ambayo yameletwa kwa sababu ya mafuriko.

Moto umewaka katika kichaka. Moto huu ni mwingi. Kuna miti ambayo inaonekana kwa umbali na miti hii imevamiwa ikiwa na moshi mwingi ambao ni wa rangi nyeusi.

Sacheti tatu hizi ni za kupakia dawa, dawa hizi zinakuwa kumi katika kila sacheti na ni dawa za tembe ambazo zinamezwa ili kusaidia mwili kupigana na ugonjwa.

Kuna chupa hapa ambayo imeandikwa" Fesso Ferrous" ,ina dawa ambayo inaongeza damu mwilini. Halafu kuna nyingine hapa ambayo imeandikwa kwamba inaongeza damu mwilini na pia inaweza kutumiwa kwa siku moja baada ya nyingine na ina tembe mia moja ishirini.

Watu wawili hawa wameangaliana wanacheka na katika upande wa kulia yule ambaye ameketi ameweka kifaa kwenye kifua cha kumuskiza mgonjwa na huyu mgonjwa katika upande wa kushoto ameketi kwenye kiti spesheli na mbele yake Kuna kifaa ambacho huwa kinamlika mgonjwa.

Hawa ni wawili hapa wamevaa mavazi ambayo ni ya kufanya kazi ya kufanya usafi katika eneo hili, kando yao kuna mbiwi la taka ambalo wanaendelea kushughulikia katika upande mwingine kuna nyumba ambazo zimejengwa kupitia kwa mabati na kuna msitu kando ya nyumba hizi.

Kuna chupa za aina aina ambazo zinaonyesha, na katita chupa hizi kuna zile zimesimamishwa na kuna ile imeanguka na kando kuna chupa zile ambazo zimewekwa pale zenye vifuniko za manjano na ya blue .Kisha kuna sindano mbili ambazo zimewekwa kwenye meza.

Huyu ni mkulima ambaye amebeba pampu yakunyunyizia dawa na maji kwa mimea hii inayoitwa nyanya.

Huyu ni mgonjwa ambaye anapewa chanjo.

Watu wawili wanaonekana wakiwa nje ya vyoo, vyoo hivi ni vya shule na ni shule ya secondari, kisha kuna mahali ambapo pametengwa pa kunawa mikono na wanaelekezwa kwamba wanawe mikono baada ya kutumia vifaa hivi.

Watu wawili wanaonekana katika picha hii. Mtoto na mama. Mama amembeba mtoto wake na ameketi kwa kitanda na anaonekana akimwangalia mwana wake kwa karibu sana.

Watu watatu wamesimama wakimtazama mama ambaye ameketi, na katika kuketi kwake, ameshikilia kifaa fulani mikononi mwake. Kisha kuna muhudumu ambaye amevaa glavu, na ameshika mashine fulani, ya kuosha sikio.

Wakike wawili wanaonekana hapa kwenye chumba hiki. Mmoja ameketi akiwa amesha mtoto kitandani na mwingine amesimama akiwa ameshika neti na nguo za mtoto.

Ni shamba kubwa ambalo lina mimea, kuna mtu ambaye anaonekana amevaa sare rasmi, mgongoni amebeba kifaa ambacho kina dawa ya kunyunyuzia mimea.

Msitu ambao una viwavi, kuna mtu ambaye anaonekana ameshika mti akipiga viwavi hawa ambao wamevamia majani ya miti hii.

Ni picha ambayo inaonyesha muuguzi na mtoto mdogo ambaye amelazwa kwenye kipozizi kisha muuguzi huyu anapima mtotto huyu hali yake ya kupumua.

Chumba ambacho kina kitanda na katika kitanda hiki kuna mgonjwa ambaye amefunikwa kwa shiti nyeupe ,kuna mhudumu ambaye anaendelea kufanya kazi na mgonjwa huo kando yao kuna blanketi ambayo imewekelewa kwa meza.